Kuna duka la maziwa ambalo limeandikwa YUSTINA MILK kuna mchoro wa ng'ombe inaonyesha inshalaakuwa kuna maziwa yanauuzwa. Kwa lile duka kuna akina mama wawili, kisha kuna meza nyeupe kwa mlango kuna jiko katika mlango pia kuna mitungi na ndoo.

Kuna gari nyeusi ambalo limeegeshwa karibu na jumba kubwa kisha gari limesajiriwa kwa nambari ya KDK lakini nambari haionekani za kusajiriwa pale.

Hili ni noti ya shilingi ya elfu moja. Inaonekana noti hili ni bandia. Huyu anatazama noti hili kwa makini kama ni noti bandia au si bandia. Kuna noti ya shilingi hamsini pia limewekwa pale.

Kuna duka la Mpesa ambalo kwenye duka kuna jokofu la kuekea soda. Pale katika mlango wa Mpesa kuna kreti za soda imeandikwa Cocacola. Kisha kuna chupa za soda ambazo zimewekwa pale. Pia kuna unga ambazo zinauzwa pale kwenye mlango wa duka.

Kuna duka la Mpesa, kisha pale juu kwenye duka wameandika SKY SHINE AUTOMATIC SPATRK . Mwenye duka hilo kuna bidhaa pale ndani kuna mlango wa chuma kisha kuna dirisha ya chuma ikionyesha kwamba ni duka.

Kuna gari nyeusi ambalo limeegeshwa pale chini. Gari hilo limesajiliwa Kwa nambari QXBO.Ile gari limeegeshwa pale.

Kuna gari jeusi limesajiliwa kwa nambari KDK huku limeegeshwa katika lango lenye rangi bluu. Kisha pale nyuma kuna lango pia ambalo limepakwa nyekundu na nyeusi.

Kuna magari ambayo yameegeshwa, magari haya, gari moja ni jeupe, gari jingine ni nyeusi, gari jingine ni rangi ya samawati, pale yameegeshwa kwenye jumba ambalo lina paa.

Hapa ni duka la kuuzia maziwa. Hapo tunaona mchoro wa ng'ombe wa aina ya maziwa kuonyesha ishara kwamba hili ni duka kamili la kuuzia maziwa. Pale dukani kuna malango mbili, mbele la lango pale kuna meza.

Kuna mtu amejishikilia tama kwenye cover iliyoandikwa Madison Insuarance. Kwenye cover hilo, wameandika kwamba; We understand the importance of protecting your loved ones. Buy a Personal Accident Insurance Today! ; kisha anahuzunika.

Kuna bima la bodaboda. Pale kuna boda boda ambao kuna watu wawili, ambao wamevalia kofia la boda boda. Katika bima hilo limeandikwa kwamba, Get your Boda Boda Insurance Cover wherever you are, Third party , kwa shilingi elfu tatu, Comprehensive , kwa shilingi elfu sita.

Kuna viazi kwenye soko, kuna mahindi, kuna spinachi, kuna karoti, kuna nyanya pale, kuna viazi vinauzwa, kuna pilipili hoho, kuna kabeji kinauzwa. Mahali za ndizi zimewekwa juu, kuna tofaha pia, pale kwa karibu na ule mti.

Kuna mama mjamzito, kisha kuna bango imeandikwa Quality Hospital Cover, Jubilee Health Insurance , umuhimu wake ni kama In-patient coverage , kuna Maternity Benefit , na kuna Last expense Benefit .

Hili ni duka la Mpesa ambalo mbele yake kuna chupa za maji ambazo zinauzwa. Pale mbele ya duka kuna pikipiki ambayo imeegeshwa pale.

Hapa kuna magari ambayo yameegeshwa kuonyesha ishara kwamba kuna hafla fulani inafanyika mahali, pale katika kuna miti mingi ambayo imemea karibu, pale tunaona watu wengi wakitembea wakieleka mahali hafla hiyo iko.

Hapa ni soko la biashara ambapo kuna wauzaji na wanunuzi. Pale tunaona baadhi ya matunda kama vile parachichi. Pia kuna nyanya pia naona kwamba kuna stuli, kuna kreti za nyanya pale. Kuna wengine wamesimama huku wakifanya biashara.

Hapa kuna soko kubwa ambalo biashara linaendelea. Pale kuna kreti za nyanya ambazo zimewekwa. Kuna badhi za kreti za nyanya amabazo zina nyanya na baadhi kuna kreti ambazo hazina nyanya. katika soko hili majumba ambayo yamejengwa na mabati hayo yameshika kutu.

Hapa ni sokoni ambapo wanauza nyanya, pilipilihoho, kitunguu, kuna tufaha na pale kuna wateja ambao wananunua bidhaa kutoka soko hilo. Kuna mama ambaye anatoa maganda kwenye maharagwe.

Kuna magari tano, tatu ni meusi na mawili ni meupe, magari haya ni kama yameegeshwa kwenye maegesho ya gari na zote hazina nambari za usajili katika nyuma na zote hazina nambari za usajili katika nyuma.

Hapa kuna ndizi ambayo yameiva na kubablisha rangi iwe rangi ya majano. Yamewekwa chini kwenye gunia kwa ishara kwamba yanauzwa . Kando ya mandizi kuna mayai ya crate.

Hapa ni soko ambalo watu wanafanyia biashara. Kuna baadhi za bidhaa ambazo imewekwa chini kama mkunga wa ndizi na baadhi. Na soko inaonyesha kwamba kuna mvua kumenyesha, baadhi ya watu ambao wako na mwavuli.

Kuna magari matatu ambayo kwa rangi nyeupe, nyuma yake kuna jumba ambalo limejengwa huku magari haya yameegeshwa, magari haya hayana nambari ya usajili wao kisha yameegeshwa mbele ya nyumba hilo.

Kuna samaki na kuna muuzaji wa samaki. Na samaki imewekwa na samaki ni kama imekarangwa vizuri na wanafanya biashara ya kuuza samaki. Pale amevaa vazi rasmi na ya kuuza samaki.

Kuna magari tisa, yote, magari yote yameegeshwa. Gari moja ni jeusi, mengime nane ni meupe, magari hayo hayajasajiliwa kwa nambari pale mbele lakini yameegeshwa.

Kuna kibanda cha kuuzia matunda. Pale kuna tunda la tufaha, kuna maembe, kuna nanasi, kuna parachichi, kuna machungwa, naona kuna viazi tamu imewekwa juu ya kreti yenye rangi ya samawati. Pale chini ya kile kibanda kuna kreti pia yenye color ya manjano.

Hapa ni duka la M-pesa, ambapo kwenye duka hilo, mbele la duka hilo kuna kreti, pale kuna ndoo na kuna kibuyu. Karibu na kreti kuna jokofu ambalo limeweka maji.

Kuna duka na katika duka kuna Mpesa na Kuna Mpesa pale kuna kreti za soda kuna friji ama jokofu pale kwenye duka. Kuna pia maziwa imewekwa pale mbele na maji ya kunywa safi za kuuza.

Kuna muuzaji wa nguo pale ana furushi za nguo, pale kuna wanunuzi wengi sana pale, pale kuna nguo zimewekwa chini, ili wauzaji wanaweza kuchagua.

Kwenye rafu wameweka nguo za kuuza, pale kuna rafu mbili, moja wametumia hanger kuweka nguo, ingine pia wamepanga nguo kwenye rafu zile.

Kuna magari manne, magari mawili ni ya rangi nyeupe. Gari moja ni rangi nyeusi na gari jingine nadhani ni la samawati. Magari haya manne yamesajiliwa Kenya huku yameegeshwa. Nyuma ya magari hayo kuna miti ambaye yamepandwa pale.

Tunaona gari la aina la matatu ambalo limeegesha, gari hilo limesajiliwa kwa nambari KDL huku kwenye upande wa gari kuna miti ambayo imekua kubwa, kando yake pia kuna gari.

Muuzaji amevaa kofia kisha amevaa shati ya bluu kisha kwa mkono amevaa saa. Anauza matunda kama paipai, vitunguu, kuna ndizi, kuna nanasi, kuna avacado, kuna parachichi na kuna tikitimaji.

Kuna duka la maziwa ambalo linaitwa Destiny Dairies. Wamechora ng'ombe wa maziwa pale kisha kuna mitungi au chupa za kukekea maziwa karibu na mlango wa rangi wa samawati.

Kuna noti ya shilingi elfu nane, elfu elfu nane, kisha kuna noti ya shilingi mia tano. Pale kuna noti ya shilingi elfu nane mia tano. Kwenye picha ya noti elfu tano wamechora Mzee Jomo Kenyatta.

Kuna duka la mpesa ambalo kuna mteja mmoja amesimama pale dukani, mbele ya duka kuna wanaouza matunda kama vile ndizi, tikiti maji pale. Kuna pia gari limeegeshwa pale mbele, kisha kuna pia gari la tuktuk pale.

Kuna noti nne ambazo zimewekwa juu ya meza, noti hizi nne ni bandia, ukitazama noti hizi kwa makini utapata haina ile ishara kwamba ni noti ya kawaida.

Hili ni soko la nguo, huku kuna muuzaji na kuna mteja. Kuna furushi la nguo pale, wateja wanatembea huku wakiangalia nguo zile. Pale juu kuna nguo amabyo imwekwa na ina rangi samawati.

Jumba kubwa, mbele la jumba hilo kuna gari la aina ya matatu ambalo limeegeshwa pale mbele. Gari hili limesajiliwa kwa nambari KDC nane susfuri tisa P. Nyuma la gari hilo kuna magari mawili.

Kuna viatu vya maasai ambazo zinauzwa kwenye kibanda, na viatu hivyo vimepangwa kweye mistari minne. Zimefungwa kwenye kamba, kisha zimewekwa chini ya mabati pale. Kuna mama ambaye ameketi karibu pale na kuna mvulana amevaa jezi nyeupe.

Kuna hile app ya Mpesa huonyesha kwamba huyu jamaa ako na shilingi elfu sitini na nane na mia nane. Kisha wale ambao ametumia pesa, ame Brian Ochard amemtumia elfu mbili mia tatu na kumi kisha anapokea pesa kutoka kwa Beth Obura elfu moja mia tano.

Hapa ni sokoni ambapo kuna kreti za nyanya ambazo zimepangwa. Huku kuna watu wawili wanatazama na kuna mwingine ambaye anapanga kreti za nyanya. Nyuma pale kuna watu wengi, kuna magari pia yameegeshwa.

Kuna cover ya MADISON Insurance ambao wamechora msichana ambaye amevunjika mkono. Pale msichana amefungwa kwa kutumia bandeji huku katika hili cover wamaeandika kwamba dont wait until it is too late take control of your family future by getting personel accident insurance today .

Kuna ndizi na viazi, kuna kitunguu na kuna kreti pale karibu na ndizi. Tunaweza kuona kuna gunia la rangi bluu. Pale ni kama vitu viko sokoni vinauzwa.

Kuna magari ambayo yameegeshwa, magari yenye rangi tofauti tofauti. Kuna gari yenye rangi meupe, kuna gari yenye rangi mekundu, kuna gari yenye rangi nyeusi imeegeshwa. Magari haya ni mengi sana.

Kuna wauuzaji wa nyanya pale ,kuna mahindi ,kuna mandizi, kuna vitungu, kuna boga, kuna kabegi na kuna ndizi pale. Kisha kuna mama pale ambaye amechuchumaa na amevaa buibui kisha anachangua kakitu cha kununua pale.

Kuna parachichi ambazo zimeekwa chini kuna maembe, kuna machungwa na kuna karatasi nyeupe imeekwa pale chini. Kuna kasuku imeandikwa Zesta hapo chini.

Hili ni duka ambalo liko karibu na barabara. Pale kwenye duka kuna baaadhi ya bidha ambazo zinauzwa. Pale dukani kuna mtu ambaye amesimama mbele ya duka amevalia aproni yenye rangi ya samawati. Pale chini kuna chupa ya maji iliyowekwa karibu na mlango wa kuingia kwenye duka.

Hapa kuna malapa yenye rangi tofauti tofauti. Kuna nyekundu, kuna nyeusi, kuna majano, kun rangi ya samawati, kuna rangi ya kijani kimbichi huku zinafuatana zikiwa soko.

Kuna gari sita. Magari manne ni meupe, magari mawili ni nyeusi. Magari meupe mawili yamewekwa juu kusafirishwa na gari nyeusi. Magari mawili nyeupe pia yako chini na gari moja nyeusi.

Kuna duka la M-Pesa ambalo kuna watu wawili ambao wamesimama kwenye duka hilo. Hili duka pia lina bango linaloonyesha Airtel. Pia kuna bango la kuonyesha Equity. Kwenye duka hili kuna agent na mmoja amesimama amevaa kwa rangi nyekundu.

Hapo ni duka la mpesa, ambapo kwenye mbele ya duka kuna jokovu kisha mele ya duka kuna mtu amesimama akishikilia baiskeli. Katika varanda kuna mtu amekaa amevalia kofia ya rangi nyeupe.

Hapa ni duka la kuuzia maziwa, imeandikwa Kieni dairy Products Limited. Pale wamechora ng'ombe wa aina wa maziwa. Nyage kuna mtu kuna mteja ambaye anataka auziwe maziwa pale amesimama.

Kuna gari na kwenye gari hilo kuna mtu ambaye amekalia nyuma. Kwenye gari hilo, kando na gari hilo kuna miti iliyomea ndefu yenye rangi ya kijani kibichi.

Kuna magari masita, magari mawili ni nyeupe magari manne ni nyeusi. Magari haya yameegeshwa. Magari haya hayana nambari ya usajilii hii pale. Ni kampuni Mercedes Limited Center.

Hili ni duka la Mpesa ambalo lina jokofu mbele. Ndani ya jokofu lile kuna soda aina ya Fanta. Karibu na duka hilo tunaona kwamba kuna kreti ambao imebeba viazi tamu.

Pale kuna kibanda, ambacho wanauza nguo na mkoba ya, ya wana kite. Pale kuna magari mawili, gari moja ni la aina, lina rangi ya nyeupe. Gari lingine liko nyuma yake. Pale...

Kuna bidhaa kama viazi tamu , kuna kasuku ambazo hazina viazi bali kuna kasuku ambazo zimewekwa viazi. Kuna ile viazi tamu , kuna ile mfuko ambayo pia imewekwa mboga kwa rangi ya kijani kibichi.

Kuna soko la mboga, ambapo kuna mboga za kienyeji huku kuna mchicha, kuna spinach na mnunuzi ambaye ananunua mboga pale sokoni. Pale kuna magari ambayo yameegeshwa, pia kuna bango linaloandikwa Airtel.

Kuna gari tatu, gari ya kwanza ni jeupe na la pili ni nyekundu na tatu ni nyeusi. Gari hizo tatu hazina nambari za usajili na zimeegeshwa kwenye maegesho safi.

Hili ni soko la biashara. Watu wengi wamesimama katika soko lile. Kuna baadhi ya wengine wameketi. Kuna baadhi za bidhaa ambazo zimewekwa chini. Watu wengi wanafanya biashara.

Kuna gari, rangi jeupe, kisha pale kuna limesajiliwa kwa nambari KCM, saba, sufuri, tisa, K, pale kimeegeshwa karibu na mti.

Kuna magari matano, magari matatu ni nyeusi, magari mawili ni meupe. Pale tunamuona kuna binti ambaye amekaa chini na kuna wale watatu ambao wamekaa mbele ya gari mmoja amelalia gari.

Kuna magari manne, magari matatu ni ya rangi ya nyeupe. Kisha gari moja ni la rangi nyeusi. Magari haya yameegeshwa kwenye maegesho huku magari haya hayana nambari ya usajili. Kuna mtu amesimama katikati ya magari hayo, amevalia vazi nyeupe.

Kuna gari nyeupe, ambalo limesajiliwa na nambari FLY mbili nne, sita nane. Gari la pili ni gari la aina nyekundu, ambalo limesajiliwa FSN tano moja, nne moja. Kuna magari mawili ya rangi nyeusi, ambazo hazijasajiliwa.